Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia fulana nyeupe huku akiwa amejishika mkono amevalia suruali nyeusi iliyo na madoa nyeupe na nyekundu anaonekana kuwa ako katika kituo au mahali pa kufanyia mazoezi .

Hii ni computer aina ya DELL, ambayo imeekwa juu ya meza, hii computer ni ya rangi nyeusi na meza ni ya rangi nyeupe ,pia iko na kiboard chake nyeusi na kipanya chake nyeusi inayoonekana imeekelewa juu ya karatasi ilio na rangi mingi.

Kuna sefu mbili moja ikiwa ndogo na nyingine ikiwa refu. Kwenye sefu ndogo kuna chupa inaonekana kuwa ni ya fedha ambayo imewekwa katika eno hili. Pia kuna faeli zingine ambazo zimewekwa kwenye sefu kirefu.

Hili linaonekana kuwa labda ni shule au maabara ya kompyuta. Kuna kompyuta mingi ambazo zimeekwa kwenye meza mbili nyeupe zilizo katika eneo hili. Kompyuta hizo zikona kibodi na zingine zikona kipanya zao. Kando za kompyuta kuna vitabu ambazo zimepangwa.

Hili ni kikundi la watu ambao wote wamevalia mavazi nyekundu. Kuna mwanamke ambaye amevalia mavazi nyekundu na amekaa kwenye kiti cha walemavu huku akiwa ameshikilia bendera la Kenya. Wengi wengine wao wakiwa nyuma yake.

Hili ni sehemu ya ndani ya jengo ambapo kuna mapokezi au eneo la kushawishi. Kwenye ukuta wa nyuma kuna nembo kubwa na jina la shirika, KSDC, Kenya Society for Deaf Children.

Hili ni kitabu cha kiswahili cha darasa la pili, kuna farasi wawili kwenye kitabu hili ambayo kuna watu wawili pia, mmoja akiwa amevalia kofia nyekundu na suruali nyekundu, na pia amevalia fulana ya manjano na buti nyeusi.

Hili linaonekana kuwa ni shule kutokana na michoro ambazo zimechorwa nje ya jengo hili. Jengo hili limejengwa kutumia mawe na simiti. Pia kuna rangi ambazo ni ya nyeupe ambazo zimepakwa kwenye ukuta la hili jengo. Ina mabati ya rangi ya kahawia isiokolea.

Hii ni mazingira ya shule ambapo tunaona kuwa kuna hotia ya rangi nyeusi iliyotengezwa na mti kama kishikilio chake pia kuna rula haswa inayotumika kwenye ubao kuchora au kufanya kutengeneza laini.

Hili ni jengo moja iliojengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Ina ghorofa mbili na kuna mlango matatu ambazo zinaonekana kuwa zimefungwa. Hili linaonekana kuwa labda ni shule au mahali pa kufanya kazi.

Hili ni kitabu ya sayansi ya darasa la saba na mkono ambayo inaonekana kuwa inashughulikia mitambo haswa inayotumika katika sayansi. Huu mkono umevalia glovu ya buluu na pia mwenye mkono anaonekana kuwa amevalia koti ya maabara nyeupe ndefu.

Hili linaonekana kuwa ni mandhari ya shule ambapokuna kitu inayoonyesha kuwa ukitaka kwenda kwenye shule inakuonyesha kwa kutumia hii mtambo na kuna pia ingine inaonyesha kuwa huku ni ofisi.

Hili ni jengo iliyojengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Imejengwa kutumia mawe na milango miwili inayoonekana na madirisha manne yanayoonekana. Pia kwenye nje ya hili jengo kuna pipa ya takataka nyekundu.

Hao ni wacheza mpira ambao wamevali jezi zao za kucheza hao watu ni wote ni wanaume na wanaonekana kuwa na ulemavu, wameshikilia vikongojo ambao wanawasaidia kutembea, hukuwakiwa katika harakati ya kucheza mpira wa soka.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa vijana, wakiwa katika eneo la mchezo labda uwanjani au bustani. Katika mstari wa mbele kuna wanawake wawili wanaoonekana katika shughuli za kimchezo au mazoezi.

Hili ni kundi la watu ambao wengi wao wamevalia koti nyekundu, pia kuna mwanaume ambaye amevalia fulana nyeupe na ako na pete kwenye mkono zake. Anaonekana kuwa ametabasamu amevalia kiatu nyeupe pia kuna wengine ambao wameketi kwenye viti haswa inayotumika na watu walemavu.

Hili ni bango kubwa nyekundu na pia liko na maandishi yeusi na pia rangi nyingine nyeupe. Kuna saa iliyochorwa katikati ya bango hili na ina colour nyeupe. Pia kuna sungura ambaye amechorwa ambaye ni mweupe.

Kuna mwanamke ambaye amevaa koti ya rangi ya machungwa yeye ruwaza, suruali nyeusi na ameketi kwenye kiti cha mbao chenye matakia. Anaonekana akitabasamu na ana miguu bandia wa kisasa wa metali. Kwenye upande wa kulia nawito ya kutembelea imeegemea kiti chake.

huyu ni mwaname ambaye anaonekana kuwa ako na ulemavu, amevalia fulana nyeusi iliona na michoro zingine pia amevalia kaptula nyeusi iliyo na michoro zingine, pia ako na kofia ya kinga kwenye kichwa chake anaonekana kuwa anaendesha baiskeli.

Hili ni jumba ambayo imetegenezwa haswa kutumia teknolojia ya kisasa. Kwenye hili jumba pia kuna pazia ambayo ni ya rangi nyeupe iliona rangi nyingine ya buluu isiokolea. Hii jengo linaonekana kuwa ni ya ghorofa mbili.

Huyu ni mwanamchezo ambaye ni mwanamke, amevaa miwani na pia amevaa herini kwenye masikio lake. Amevaa fulana nyekundu iliona rangi nyingine nyeupe uku akishikilia mkuki ilio katika harakati ya kuchezwa.

Huyu ni mwanamke aliye na ulemavu, amevalia fulana nyeusi iliyo na rangi nyingine nyekundu karibu na shingo lake. Kwenye huu fulana kumeandikwa Kenya kwa herufi na kwa rangi nyeupe. Pia iko na nembo ya bendera ya Kenya.

Hili ni kurasa ya kitabu, ambayo inaonekana kuwa ni ukurasa wa mia moja sabini, kuna picha mbalimbali, kuna kijana ambaye amechora huku akiwa amevalia kaptura nyekundu na pia shati ya manjano, huku akiwa ameshikilia vitu, inaonekana kuwa ni viatu nyeusi.

Hii ni uga au kiwanja wa mchezo. Kuna watu wengi sana, ambao kuna moja ambaye amevaa jezi zake za mchezo, huku akiwa amefunika macho kuonekana kuwa ako na ulemavu wa macho. Pia amevalia fulana nyekundu iliyona maandishi kama kenya na jina lake kama kimani.

Hili ni darasa ya shule chuo kikuu au kituo cha mafunzo sababu kuna viti mingi vimepangwa kwenye laini kadhaa, pia kuna viti vingine vya plastiki iliyowekwa karibu na meza refu iliyopangwa (BMcs) computer .

Hili ni uwanja ambayo inaonekana kuwa ni ya shule. Huu uwanja iko na tanki kubwa nyeusi na pia iko na maua zilizopandwa kwa laini na zimekatwa vizuri. Pia kuna jengo fulani ambazo zimejengwa zinazoonekana kuwa ni darasa na lina mabati nyekundu.